Huu ni mfumo wa kisasa katika kilimo, huitwayo hydroponics ambapo mboga za majani zimekuzwa kwenye mabomba meupe yaliyounganishwa na kibomba kikuu na ni yenye virutubisho badala ya udongo.

Mfumo wa kilimo kisichotumia udongo, badala yake inakuwa katika mabomba, yaliyopangwa kwa usawa. Mimea mingi ya kijani kibichi, inaonekana kuwa mboga. Inakua vizuri kutoka kwenye mashimo yaliyochimbwa kwenye bomba.

Ni mfumo wa kilimo cha hydroponic au vertical farming ambapo mimea hasa lettuce inakuzwa katika nguzo wima badala ya udongo. Mimea hii inaning'inia kutoka kwenye miundo wa chuma, ikionyesha mbinu ya kisasa na ufanisi wa kilimo. Mazingira yanaonekana kama chafu yanayoruhusu udhabiti wa hali ya hewa.

Ni shamba la kisasa la hydroponics ambapo mimea ya lettuce inakua kwenye mabomba meupe yenye mashimo. Badala ya udongo, mimea yote inaonekana safi na yenye afya, ikipokea maji na virutubisho moja kwa moja.

Ni mfumo mdogo wa kilimo cha hydroponics, ambapo mimea ya salabi ya kijani na nyekundu inakua katika mabomba ya pvc. Mfumo huu wa wima unaonyesha jinsi kilimo kinaweza kufanywa katika nafasi ndogo bila udongo.

Ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea midogo imepandwa kwenye miundo ya wima ya rangi ya kijivu yenye vituo kadhaa vya kupanda mimea .Baadhi ya mimea inaonekana vizuri ikiwemo moja iliyoandikwa cabbage .

Ni mfumo wa kilimo cha hydroponics nje ambapo mimea inakua kwenye mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa usawa. Mimea mbalimbali ya kijani kama vile lettuce na mboga nyingine inaonekana ikistawi.

Mfumo wakilimo cha haidroponiki, ambapo mimea inakuzo bila kutumia udongo, tunaona safu ndefu za mabomba meupe yenye matundu, na kutoka kwenye matundu hayo, mimea midogo inaonekana kama saladi inakuwa.

Kuna kiasi kikubwa cha uyoga mweupe uliopandwa kwenye udongo mweusi. Ndani ya jengo au chafu, uyoga umepangwa kwa safu ndefu ukiashiria kilimo kikubwa au cha viwandani. Miundo ya paa au kuta za jengo inaonekana nyuma.

Shamba kubwa la kilimo cha viwandani ,linaoesha trekta la kijani likinyunyizia dawa au mbolea kwenye mimea michanga. Mimea hiyo imepandwa kwa safu ndefu na zilizopangwa vizuri. Ikionyesha matumizi ya teknologia ya kisasa katika kilimo.

Ni safu ndefu greenhouses nyumba za kioo za kilimo, zikiashiria kilimo cha kisasa au cha viwandani. Miundo hii imefunikwa nyenzo nyeupe, labda plastiki au kitambaa maalum kinacholinda mazao ndani. Karibu na greenhouses hizo, kuna mashamba yaliyopandwa yenye mimea midogo iliyopangwa katika safu.

Ni shamba kubwa lenye udongo mweusi na mfumo wa umwagiliaji wa mito. Bomba kubwa la bluu limezikwa nusu ardhini likitoa vijito vya maji ambavyo vinatiririka katika mistari mirefu kwenye udongo zikielekea kwenye mimea mbali zaidi udongo unapatikana ukionyesha eneo kubwa la kilimo.

Shamba lililolimwa kwa uangalifu lenye mimea midogo iliyopandwa katika mistari mirefu. Kando ya mimea hiyo kuna mabomba meusi ya mfumo wa umwagiliaji maji wa matone yakipitisha maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea.

Mimea midogo iliyo pandwa kwenye mistari. Mimea hiyo imepandwa kwenye udongo mwekundu. Chini ya mimea hiyo kuna mabomba mawili meusi yaliyo pita karibu na mimea hiyo ikiashiria ukulima wa matone.

Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone katika shamba. Bomba kubwa jeusi linalopita katikati ya shamba, kutoka kwenye bomba hilo kubwa, mabomba madogo meusi yametoka kuelekea pande zote mbili yakiwa yamewekwa kando ya mstari ya mimea midogo iliyopandwa ardhini.

Mfumo wa umwangiliaji maji wa kisasa unaotumia mvuke katika shamba kubwa la kilimo. Mbele kabisa kuna kinyesi kikubwa kinachomwagilia maji kwa nguvu kwa mfumo wa mvuke kikiwa kimewekwa katikati ya mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu.

Ni shamba kubwa lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari. Katika sehemu ya juu ya shamba, kuna mfumo wa kumwagilia maji kwa kunyunyuzia, ukiendelea kumwagilia maji mimea, ukionyesha umuhimu wa teknolojia katika kilimo cha kisasa. Mbali za mbele kuna miti na mimea mingine, kikitoa taswira ya mazingira ya kilimo.

Shamba lililolimwa hivi karibuni likiwa na mimea midogo iliyopandwa kwa mistari mirefu. Mimea ni midogo na ina majani machache. Kando ya mistari ya mimea kuna mabomba meusi ya umwagiliaji maji wa matone. Kwa umbali, kuna miti mirefu.

Ni shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu. Ikiwa inamwagiliwa na mifumo ya kisasa ya kunyunyizia maji. Maji yanamwagika hewani na kutua kwenye mimea. Ikionyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo, ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Ni mfumo wa umwagiliaji shambani ambapo maji yanatiririshwa kwenye mifereji kati ya safu za mimea. Mabomba madogo yanaonekana yakipelekea maji kutoka mifereji mikuu hadi kwenye mitaro ya mimea.

Ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani, ambapo bomba nyeusi limelazwa chini karibu na mmea mdogo inayokua. Kuna matone ya maji yakitoka kwenye bomba yakionyesha jinsi maji yanavyopelekwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevu karibu na bomba. Na mimea mingine inayoanza kukua inaonekana kwa mbali.

Hili ni shamba kubwa linalomwagiliwa maji. Kuna mboga au mimea mingine midogo inayoonekana imestawi vizuri. Nyuma kuna majengo ya mashambani chini ya anga safi. Hii inaashiria kilimo chenye tija na matumizi ya teknolojia ya kisasa.

Sehemu ya ndani ya chafu, ambapo kuna mabomba meusi marefu. Kuna mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mistari mirefu.

Shamba ndogo au bustani inayotumia mfumo wa umwagiliaji maji wa matone tunaona mistari ya mimea midogo kama vile nyanya au pili pili ikiwa imepandwa kwenye udongo karibu na kila mstari wa mumea kuna mabomba meusi ya umwagiliaji.

Ukulima wa kisasa ambao tunaona mabomba marefu meusi. Yanaonekana kuwa yametandazwa kwenye udongo mwekundu yakiashiria kuwa ni ukulima wa matone. Kando ya shamba tunaona miti mirefu yenye majani ya kijani kibichi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani, kuna bomba kubwa la katikati linalosambaza maji kupitia mabomba madogo yaliounganishwa kila moja likipeleka maji kwenye mimea.

Shamba kubwa lenye mimea midogo iliyopandwa kwa sasa ikiashiria kilimo. Kuna mfumo wa umwagiliaji maji wa matone, unaoonekana kwa wazi, ukiwa na mabomba meusi madogo yenye matone ya maji na mkanda mrefu wa kijani uliowekwa chini.

Huu ni mfumo wa umwagiliwaji wa matone kwenye shamba. Mabomba meusi yamewekwa ardhini kando ya mimea. Hii inaruhusu maji kufika moja kwa moja kwenye mizizi, na kuhakikisha kuna unyevu wa kutosha. Hii ni njia bora ya kilimo kisasa.

Bustani ndogo au shamba la majaribio lililopangika vizuri likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna vibanda vitatu vya bustani vilivyotengenezwa kwa mbao vikiwa vimejaa udongo wenye mimea michanga iliyopandwa kwa mistari.

Hili ni shamba kubwa la maharagwe, kuna bomba jeupe, refu linaloelekea mbali likitoa maji yenye nguvu ambayo yanatiririka kwa mistari kuinyunyizia mimea vizuri. Hii ni njia rahisi na bora ya umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu. Likitumia mfumo wa umwagiliaji maji wa matone. Mabomba mengi meusi yamepangwa kwa misteri mirefu. Huku kila bomba likiwa na matone madogo madogo, yaliyo elekezwa kwenye mimea inayo anza kukua.

Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone unatumika shambani. Mistari ya mabomba mweusi imewekwa kando ya mimea midogo ikiwapa maji moja kwa moja kwenye mzizi. Mfumo huu ni muhimu sana kwa kilimo cha kisasa nchini hasa katika maeneo yenye ukame. Husaidia kuokoa maji na kuongeza mavuno zaidi.